Darasa la watu wazima walioketi kuzunguka meza zilizofunikwa vitambaa vya rangi ya kijani na nyekundu. Kila meza ina chupa za maji na mbele ya darasa kuna skriini ya projekta inayoonyesha mada ya mafunzo. Mwalimu anasimama karibu na skrini akitoa maelekezo kwa washiriki na dirisha kubwa lenye mapazia ya njano linaingiza mwanga wa asili iliyofanya mazingira ya kujifunzia yaweyakuvutia na yenye utulivu.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu mbele ya ubao wa maandishi, Huku wakiwa wamevaa sale za rangi ya zambarau na njano, Hii ni taswira ya mazingira yakujifunzia ya shule ya msingi ya "UMMA" nchini Tanzania, Ambapo elimu ya msingi ni ya Bule na ya lazima kwa watoto wote.

Jengo la shule ya msingi lenye rangi ya njano na nyekundu, kwenye kuta za jengo hilo kuna maandishi na michoro ya kielimu inayohusiana na masomo mbalimbali, mandhari ya shule imezungukwa na nyasi na maua yaliyopandwa vizuri, ikitoa mazingira safi na rafiki kwa watoto kujifunzia.

Eneo la shule ya msingi lenye vifaa vya kucheza kama bembea, mteremko, na ngazi za kupandia, pamoja na gari la zamani lililooza kwa kutu. Nyuma ya jengo lenye paa jekundu, na kuta nyeupe ikiwa katikati ya miti na mazingira ya kijani.

Jengo la ghorofa lenye paa la bati la samawati, likiwa na milango na madirisha mengi pamoja na ngazi upande wa kulia. Kuna miti ya mapambo mbele ya jengo ikiashiria mazingira ya shule au taasisi ya elimu ya sekondari. Muundo huu unaonyesha uwekezaji katika miundombinu ya elimu, muhimu kwa utoaji wa elimu bora kwa vijana wa hapa nchini.

Maabara ya sayansi yenye muonekano nadhifu, ikiwa na meza za rangi nyeupe, na samawati pamoja na viti, ambapo juu ya meza hizo kuna vifaa vya kufanyia tafiti. Vyumba hivi vina mchango mkubwa katika kuboresha uelewa wa wanafunzi katika elimu ya sekondari.

Wanafunzi wakiwa wamekaa kwenye meza ya kijani ya nje wakijadili au kusoma kwa pamoja, mmoja akiwa na kompyuta mpakato na wengine wakiwa na daftari na kalamu, mazingira ya kijani yenye miti huonyesha mazingira ya kujifunza ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu yanayochochea ushirikiano wa kielimu na utulivu wa kiakili.

Wanafunzi wengi wakiwa kwenye ukumbi wa mtihani kila mmoja akiwa ameketi kwenye dawati lake akijibu karatasi ya mtihani, ukumbi una mwangaza wa kutosha kutoka kwenye madirisha makubwa huku mwalimu au msimamizi akiwa nyuma akifatilia mwenendo wa mtihani. Hii ni taswira ya mazingira ya kitaaluma katika vyuo vikuu au vyuo vya kati ambapo tadhimini rasmi hufanyika kwa nidhamu na utulivu.

Darasa la chuo kikuu au chuo cha kati ambapo mhadhiri amesimama mbele akielezea, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati na baadhi wakiwa na kompyuta mpakato, darasa hili ni la kisasa lenye ubao na viti unaoonyesha mazingira ya elimu ya juu wenye ushikirikiano wa kitaaluma na teknolojia.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi walioketi kwa safu wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele ya darasa ukumbi unadai refu madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili na mabango yanayoashiria mada au taasisi inayohusika, hii ni taswira ya mazingira ya elimu ya juu ambapo wanafunzi hukusanyika kwa ajili ya kujifunza mijadala ya kitaaluma na mawasiliano ya kitaalamu.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi walioketi kwenye viti vyekundu wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya projekta. Kuna ngoma na vyombo vya mziki upande wa kulia, na meza yenye vitambaa vya njano upande wa kushoto, ikiashiria uwepo wa shughuli za kitaaluma au za jamii. Hii ni taswira ya mazingira ya elimu ya juu ambapo wanafunzi hukusanyika kwa ajili ya mihadhara, semina na mawasiliano ya kitaalamu.

Kundi la wanafuzi wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, wakihusika kwenye majadiliano au kikao cha kujifunza. Baadhi yao wanashika daftari, kalamu na kompyuta mpakato, wakionyesha mazingira ya kitaaluma. Ikiakisia maisha ya kila siku ya vyuo vikuu, au taasisi za elimu za juu, ambapo ushirikiano, maarifa na mawasiliano ni nguzo kuu za mafanikio ya kielimu.

Darasa la chuo kikuu lenye wanafunzi walioketi kwa utulivu kwenye madawati yaliyopangwa kwa safu; wanafunzi wanaonekana wakifuatilia kwa umakini. Uwepo wa madirisha makubwa kuingiza mwanga wa asili, yakitoa mazingira mazuri kwa kujifunzia. Baadhi ya wanafunzi wana daftari na kalamu mezani wakionyesha kuwa wanajishughulisha na kazi za darasani. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya elimu ya juu yanayochochea umakini, nidhamu na maendeleo ya kitaaluma.

Ukumbi mkubwa wa kujisomea au maktaba ndani ya chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu. Wanafunzi wengi wameketi kwenye madawati ya mtu mmoja mmoja yaliyo na vizuizi vya faragha, wakijishughulisha na kazi mbalimbali kama: kusoma vitabu, kuandika, au kutumia kompyuta mpakato. Ukumbi unadari refu na mwanga mzuri unaotokana na taa za dari pamoja na mwanga wa siri unaoingia kupitia madirisha.